Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha matibabu akipokea huduma ya meno, uso wake ukiwa umejaa furaha kutokana matokea ya uchunguzi na tiba, hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya za kinywa katika kuboresha ustawi wa wagonjwa.

Daktari wa kike wa meno, aliyevaa mavazi ya kazi, akiwa kwa makini anamuhudumia mgonjwa, aliyelala katika kiti maalumu na hivyo kuimarisha afya ya meno, na ustawi wa mgonjwa huyo.

Madaktari wawili wa meno wa kiume, wakiwa wamevaa mavazi ya kazi ndani ya chumba maalumu chenye vifaa vya kisasa, wanamuhdumia mgonjwa wa kike aliyekaa kwenye kiti kwa kuingiza vifaa kinywani ikiwa ni sehemu ya matibabu ya meno kwa ajili ya kuimalisha ustawi wa afya wa mgonjwa huyo.

Takataka zimekuswanywa na kuchomwa, moshi ukipanda juu huku mazingira yakionekana kuathirika. Hali hii inaonyesha changamoto za kiafya na kimazingira, kwani uchomaji wa takataka unaweza kusababaisha hewa chafu na madhara kwa afya za jamii.

Mafuriko yaliyotokea katika barabara na maeneo ya makazi ya jiji, maji yakitiririka kwa nguvu huku nyumba na mali za watu zikiwa hatarini, hali inayoonyesha changamoto za kiafya na kimazingira. Ikisisitiza umuhimu wa mipango ya usimamizi wa maji na kinga dhidi ya majanga.

Daktari wa watoto aliyepo karibu na kitanda akimuhudumia mtoto kwa upole na umakini akihakikisha afya yake inalindwa jambo linaloonesha taaluma, huruma na wajibu mkubwa kwa wataalamu wa tiba kwa jamii ikiwa ni sehemu ya kuimarisha ustawi wa afya kwa jamii.

Daktari wakike aliyevaa mavazi ya kazi, akiwa amesimama mbele ya rafu lililosheheni vyupa pamoja na makasha yenye dawa kwaajili ya wagonjwa mbalimbali, akiwa anajivunia kazi yake ya kuwahudumia watu na hivyo kuokoa maisha yao.

Daktari wa kike akiwa amevaa mavazi ya kitabibu, anamhudumia mgonjwa wa kiume aliyekaa kwenye kiti ndani ya chumba cha hospitali chenye vifaa mbalimbali vya kitabibu ikiwa ni sehemu yake ya kuokoa maisha ya watu mbalimbali wenye matatizo ya kiafya.

Madaktari wawili wakike wamesimama pamoja kwa mpangilio mzuri, wakiwa wamevaa mavazi ya kitaalamu yanayoashiria taaluma yao. Mandhari hii inaonyesha mshikamano wa wataalamu wa afya, heshima ya kazi pia na jitihada zao katika kutoa huduma bora kwa jamii.

Madaktari waliosimama ndani ya chumba cha hospitali kilichojaa vifaa vya kisasa, wakiwa wamejipanga kwa uangalifu, wakati wa kutoa huduma za tiba, mandhari hii inaonyesha taaluma, ustadi, na umuhimu wa teknolojia katika kuhakikisha afya bora ya wagonjwa.

Daktari wa kike aliyevaa mavazi ya hospitali huku akionekana anatabasamu kwa furaha, tabasamu lake likitoa picha ya upendo matumaini ya kujitolea na ishara ya huduma bora ya afya inayolenga kuwafariji na kuwahudumia wagonjwa kwa moyo wa dhati.

Madaktari wa upasuaji waliovalia mavazi ya kitaalamu, wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha upasuaji chenye vifaa vya kisasa, wanaonyesha kwa umakini na ustadi mkubwa katika kufanya operesheni na kuhakikisha afya na maisha ya wagonjwa yanadumishwa.

Watoto wadogo wakiwa pamoja na mama zao wamekusanyika katika sehemu moja, wakionyesha hali ya malezi, uangalizi na huduma za kitabibu zinazohusiana na afya ya watoto, jambo linalosisitiza umuhimu na ulinzi wa ustawi wa kiafya tangu wakiwa wachanga.

Wanawake wakiwa na watoto wao wamesimama na wengine wamekaa ndani ya hospitali, wakiwa katika kupokea huduma za afya madhari hii inaonyesha umuhimu wa huduma za kitabibu kwa watoto malezi bora na uangalizi wa kiafya unaolenga ustawi wa familia.

Madaktari wawili wakike waliovaa mavazi rasmi ya kazi. Wakiwa katika chumba cha hospitali chenye vifaa maalumu vya kisasa, wanamhudumia mtoto kwa ajili ya kuhakikisha anapata afya iliyo sahihi na hivyo kustawisha ukuaji wake.

Watu mbalimbali walio kusanyika ikiwemo wanawake pamoja na watoto wao, huku madaktari wakiwa wanawahudumia watoto hao kuwapatia matibabu yanayosaidia katika ustawi kwa ukuaji wao na afya njema.

Makopo mbalimbali ya dawa za mitishamba yaliyowekwa katika meza; ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha wateja wanaopita katika maeneo hayo kununua dawa hizo kwa ajili ya matumizi kwa matibabu mbalimbali, na hivyo kuimarisha utumiaji wa dawa za asili katika kutibu magonjwa.

Vyombo vilivyowekwa mezani vikiwa na matunda pamoja na mbegu kama mitishamba, zinazotumika kwa ajili ya matibabu kupitia dawa hizo za asili na hivyo kupunguza matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali.

Vyombo kadhaa vilivyowekwa katika meza vikiwa vimesheheni mitishamba, inayotumika kama dawa za asili kwa matibabu mbalimbali katika magonjwa yanayowasumbua binadamu, na hivyo kupunguza matumizi ya dawa za kemikali.

Vitunguu pamoja na ndimu, huku chupa kikiwa kina kimiminika, hali hii inayoashiria matumizi ya miti shamba, kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, kwa matibabu mbalimbali ya magonjwa yanayosumbua binadamu.

Mfuko maalumu uliotumika kuhifadhia dawa za mitishamba, ikiwa ni sehemu ya matumizi, ya dawa hizo za asili katika kutibu matibabu mbalimbali yanayowasumbua binadamu, na hivyo kupunguza matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali.

Kichupa kidogo kilichotengenezwa na kuhifadhiwa dawa za miti shamba ikiwa na jina pamoja na karatasi yenye maelekezo ya kina dhidi ya matumizi ya dawa hizo za asili zinazosaidia katika matibabu ya afya.

Vyombo maalum vilivyowekwa mezani vikiwa vina dawa mbalimbali za mitishamba, na hivyo kusisitiza matumizi ya dawa hizo za asili kwa ajili ya kutibu matibabu kwa magonjwa mbalimbali.